Aliyelala juu, anaonekana na daktari wa meno. Muuguzi mmoja ameshikilia tochi, akimulika ndani ya meno.

Mama anayedungwa sindano na muuguzi, anaonekana kuwa hosiptalini akipokea chanjo. Wauguzi wanaonekana kuwa watatu.

Daktari aliyeshikilia chanjo ama dawa ya kudunga mtu, daktari huyu anaonekana akivuta akitumia sirinji, ako na pete mkononi.

Mafuriko ya maji yanayoendelea. Maji yamezamisha nyumba tatu na mtu anaonekana anatembea majini. Mafuriko haya huleta ugonjwa mbalimbali.

Oparesheni wa upasuaji unaondelea. Inaendeshwa na daktari wawili na muuguzi mmoja hospitalini. Mgonjwa haonekani